Kuna duka la magari hapa. Hapa magari zimepangwa kwa utaratibu ili mnunuzi akija anaeza chagua gari inayompendeza ili aweze kufika nayo nyumbani.

Hapa ni soko la magari. Tunaona gari zikipagwa kwa utaratibu mtu mmoja akisimama kwa umbali ni kama muuzaji wa hizi magari.

Kuna mzigo hapa ambao zimefungwa kwa njia ya urahisi sana hizi mzigo zimefungwa ili wakisha nunua ziwezwe kubwa mzuri kama zinapelekwa sokoni.

Kuna soko hapa, soko kubwa la magari, gari zikiwekwa kwa uwanja kubwa sana hapa penye mtu akikuja kununua gari inaonekana kama mahali ambapo mtu hawezi kosa gari lolote.

Hapa kunaonekana watu ambao wamesimama. Mtu mmoja akivaa nguo ya nyeupe. Hawa watu wanaonekana wakisimama kando ya kampuni ya maziwa .Maziwa imewekwa kwenye mtungi iliziweze kuuzwa kwa wanunuzi.

Hapa ni duka la magari, inaonekana watu wakiwa wamejaa wamekuja ili wanunue. Kila mtu apate gari anayo anataka, na gari zimeekwa kwa njia ya usawa na utaratibu ili mtu aweze kuchagua yenye inampendeza.

Sikuizi mtu anaeza toka na aende sokoni apate magari mbalimbali akiwa anataka kununua. Hapa naona magari zikipangwa na ni magari za Kuuzwa kwa mtu lelote mwenye anaeza zinunua.

Hapa ni sokoni penye naeza ona watu wengi aswa wamama wakiuza matunda kama machungwa, maembe na mboga mbalimbali na naona msichana mwingine akiinama ananunua machungwa hapo.

Kuna gari ambazo zimepangwa kwa utaratibu na naeza ona watu wawili wakisimama, wengine wakikaa chini. Hapa ni mahali pa kuuza magari.

Kuna magari zinazowekwa karibu na barabara. Na hapa ni duka la magari. Hizi magari zimewekwa kwa njia nzuri, endapo mtu akiwa anataka gari anaeza chagua yenye anataka.

Kuna duka la magari hapa hizi magari zimewekwa kwa utaratibu sana ili mnunuzi akija aweze kuchagua inayompendeza ili aweze kufika nayo nyumbani akishalipa.

Kuna magari hapa ya aina mbali mbali inavyopangwa kwa utaratibu sana. Hapa gari zimepangwa ili mnunuzi akikuja anaenza zichangua urahisi sana.

Hapa kuna watu wawili ambao mmoja wao amebeba pesa. Kunaonekana mkono wa mtu anaonyesha ni kama anataka kuchukua pesa, mwingine anataka kumpea hii pesa. Ni pesa nyingi sana ambao hao watu wamebeba mkononi mwao.

Sokoni hapa kuna watu wengi sana, naweza ona viazi, mahindi, nyanya na matunda mbalimbali. Watu wamekaa wamejaa wakinunua, wengine wakiuza.

Kuna duka la viatu hapa na viatu ni za aina nyingi. kwa umbali naeza ona nguo zenye zimepangwa kwa utaratibu hili mnunuzi akikuja achague kwa usawa.

Kuna duka hapa la manguo, hizi nguo zimepapangwa kwa njia ya urahisi na utaratibu ili mnunuzi akikuja aweze kupata kwa urahisi na aweze kuchagua nguo kwa urahisi.

Hizi ni pesa la Kenya. Hapa inaonekana shilingi ishirini, shilingi kumi, na hata shilingi tano. Zimewekwa kwa pamoja ili mtu akitaka pesa dogo apate kwa urahisi.

Kuna duka la Mpesa hapa ambao mtu anaweza kutoa pesa ama aweke kwa simu yake. Hapa kunaonekana pikipiki ikisimama na hata duka la maji ambao mtu anaweza enda akanunue maji ajisaidie nao.

Kuna duka hapa ya matunda mbalimbali. Naeza ona mahindi hapa ambao mtu anaeza enda akachome ili amalize nayo njaa.

Hapa kuna gari mbalimbali zinazopangwa kwa utaratibu na kwa usafi sana. Hizi magari zinauzwa na mtu anaweza ona na kuchagua yenye anataka kwa urahisi.

Sokoni huku panaonekana magari mawili hapa kuna duka la nguo mwingine akiweka gari lake ndogo na kivuli hapa kunaonekana kama ni soko ambaye biashara inaendelea vizuri.

Mama mmoja mwenye amekaa chini akikata mboga yake ya kuuza, amekaa kama anangoja mtu ili akuje anunue na kwa umbali naweza ona watu watatu wakisimama wawili wao wakiwa wavulana.

Kuna duka la viatu hapa na kuna viatu tofauti tofauti. Hapa kuna viatu zimewekwa kwa njia ya usawa endapo mnunuzi akija anaeza chagua yenye anataka kwa urahisi.

Kunaonekana gari kubwa ambao imebeba magari nyingi ili zipelekwe sokoni kwenye zinaeda kuuzwa ili watu wasikuje wakakose gari la kununua.

Kinaonekana watu wawili wakisimama, mmoja akibeba karatasi inayoonekana kama risiti inayopewa mtu kama ashanunua kitu. Hapa tunaona gari ikisimama kando yao inaonyesha kama ni duka la magari.

Hapa ni duka na kwa duka hii kuna ndizi na viazi zinazouzwa. Naeza ona kitunguu na chakula mbalimbali, hizi zinauzwa ili mnunuzi aweze kupata chakula cha kukula.

Kuna chakula mbalimbali hapa. Naona viazi zikipangwa kwa utaratibu zinangoja vinunuliwe na wenye wanaeza nunua ili waende wakule wakashibe.

Hapa ni duka la nyama. Nyama imeekwa kwa njia ya usawa sana ili mwenye amekuja kununua hasipate kama nyama iko kwa hali mbaya ili amzuie kununua.

Kuna mtu mmoja anaonekana akisimama akiweka mkono yake kwa gari. Huyu mtu anaonekana kama mwenye anauza magari, na hizi gari zimepangwa ili mnunuzi akikuja anaweza chagua kwa njia urahisi.

Hili gari ni gari inayotumiwa kusafirisha magari iendapo na pelekwa kwa soko. Baadaye ziuzwe ili wanunuzi wapate gari wasikose wakija kununua.

Kwenye hii picha naeza ona namba ya kampuni ya ujenzi. Hii kampuni inasaidia kujenga na inaeza saidia nyumba ikiporomoka kutokana na mafuriko ya maji.

Hapa ni sokoni, naeza ona watu wakisimama wengine wakitembea kwa umbali. Naweza ona ni duka la mboga, mwingine akinunua mboga, mwingine ni kama akiuza hizi mboga.

Kuna matunda zenye zimeiva hapa, inavyouzwa karibu na barabara. Hizi matunda zinauzwa kwa watu wenye wanapita karibu na barabara wanaoweza kuskia njaa ili wanunue wakule.

Inaonekana mtu akisimama hapa karibu na mahindi. Huyu mtu ni kama amekuja kununua. Hapa kunaonekana viazi, mahindi, nyanya, na chakula mengine mbalimbali.

Kuna mtu mmoja amesimama hapa. Huyu mtu ni mama ambaye amesimama mbele ya duka la maziwa na hapa kinaonekana kwa mchoro inayoonyesha hapa ni mahali pa maziwa.

Kuna watu watatu ambao wamesimama mwingine akibeba simu yake, wawili wakisimama kando yake kama wanaonyeshwa magari tofauti tofauti ambao wamekuja kununua kama wanunuzi.

Ni kitu rahisi na kitu ya usawa sanaa kuingia kwenye bima inayoletwa na serikali ya kenya , bima yenye tunaona hapa ni bima ya wanyama tunao ishi nao nyumbani.

Kuna ndizi hapa ambao ziko tayari kuuzwa ama kukulwa, hizi ndizi zikiwa zimekaa hapa kwa muda mrefu zinaweza enda ziharibike.

Kuna watu wengi sana ambao wanaonekana wakisimama kwenye hii soko. Hapa kuna watu ambao wenye wananunua na wenye wanauza, kuna mboga ambao zimewekwa kwa gunia, na kuna soda bado imewekwa kando kwa umbali kidogo.

Hapa kuna mtu mmoja mwenye anaonekana amebeba simu yake mkononi mwake, huyu mtu anaonekana akikaa pahali pake pa biashara, anaangalia venye ameshauza na vyenye anandelea na mauzaji yake katika mahali pake pa biashara.

Hiki ni kitu ya aina ya kisasa yenye imeletwa na teknologia ya kisasa. Hii inatumiwa kurekodi vitu venye zimeuzwa na vitu venye zimenunuliwa na masaa na vitu mbalimbali katika sokoni ya kisasa.

Nchini Kenya pesa zina tofauti hasa kwa rangi. Hapa tunaeza ona pesa lenye ikona rangi tofauti, elfu moja ikiwa na rangi ingine, hamsini pia ikiwa na rangi ingine.

Kuna gari moja lenye limesimama katikati ya barabara, hii gari inaonekana imebeba mtu mmoja mwenye amekaa kwa mlango ya gari, hii gari inaonekana imesimama kwa barabara wakati wa usiku.

Kuna gari hapa imebewa na gari ingine. Hii gari inaonekana kama imenunuliwa na mnunuzi katika soko hii. Hii gari inapelekwa kwa mnunuzi ili aweze kuitumia.

Kuna duka la magari hapa penye tunaeza ona watu wakisimama hapa juu wakiangalia magari tofauti tofauti. Hizi magari zimepangwa kwa njia ya utaratibu sana ambapo mtu anaeza chagua gari anavyotaka.

Hapa ni duka la matunda, naweza ona kama matunda ziko hapa kama machungwa, maembe na mengineyo. Hapa ni mahali pema, endapo mtu akuje kununua anaweza pata kila aina ya matunda.

Kuna duka la gari hapa ambaye imejengwa kwa njia ya usafi sana. Hapa ata mnunuzi akikuja, anaweza tamani hapa ndio apate gari ya kununua. Zimepangwa na zimewekwa kwa utaratibu ili waweze kuchagua kwa njia ya urahisi.